Duka lenye rafu zilizopangwa pembejeo pamoja na makopo yenye dawa za wanyama, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio maalumu, unaomuwezesha mkulima kuchagua chaguo sahihi kulingana na matumizi yake katika ufugaji au kilimo.

Muuzaji amesimama ndani ya duka la pembejeo za kilimo. Akiwa tayari kuwahudumia wateja wanaotafuta mbegu, mbolea, dawa za wadudu na vifaa vingine vya kusaidia uzalishaji wa mazao shambani. Duka hili limepangwa kwa utaratibu ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali za kilimo.

Duka la pembejeo pamoja na dawa za wanyama likiwa limepangwa kwa rafu maalum zilizojaa makasha na makopo yenye dawa na pembejeo hizo, ikiwa ni sehemu nzuri kwa wafugaji kuja kununua kwa ajili ya vilimo vilivyo bora pamoja na ufugaji wenye tija.

Wakulima waliovaa mavazi maalumu wakiwa katika eneo la zizi, wanakusanya mbolea kwa ajili ya kuiweka kwenye viroba maalumu na hivyo kupeleka katika shamba kwa ajili ya kuongeza rutuba kwa mazao yaliyobora.

Kasha maalumu lililowekwa picha ya mbwa, lililotumika kuhifadhia dawa kwaajiili ya matibabu ya wanyama hao mbalimbali. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha ufugaji wa viumbe hai kama vile: mbwa, paka pamoja na wanyama wengine wa kufugwa.

Kasha la dawa lenye picha ya mbwa linaloonyesha kuwa ni maalumu kwa ajili ya tiba au kinga ya wanyama wa kufungwa hasa mbwa, na linaweza kuwa na vidonge, chanjo au dawa za kuzuia minyoo au magonjwa ya kawaida.

Mfuko pamoja na chupa maalumu, kilichochorwa picha ya mbuzi ng'ombe, kondoo na kuku, kinachotumika kuhifadhia dawa za wanyama hao na hivyo kuimarisha mfumo mzima wa ufugaji wa kuhakikisha wanyama hao wanapata matibabu maalumu kulingana na magonjwa yao.

Ghorofa kubwa lenye mlango mkuu ulioandikwa maneno ya "pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama", ikionyesha kuwa ni sehemu ya biashara inayouza bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na hizo dawa za wanyama. Ghorofa hili linaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa pembejeo na tiba za mifugo.

Vidonge vya kuua minyoo vikiwa na picha ya mbwa kwenye kifurushi vinavyotumika kutibu mbwa dhidi ya minyoo na magonjwa yanayohusiana, na hivyo kuimarisha afya za wanyama hao wa kufugwa.

Shamba lenye migomba ikiwa na ndizi zilizoanza kukomaa lililopandwa kwa ajili ya kilimo cha biashara, na hivyo ndizi hizo huvunwa na kuanza kuchakatwa ili kuingizwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima aliyepo katika shamba la mapapai, akiwa amechuchumaa katikati ya miti hiyo iliyomea na kustawi vizuri na kutoa matunda yaliyokomaa, tayari kwa ajili ya kuyavuna na kuingiza sokoni kama mazao ya biashara.

Wakulima mbalimbali waliokusanyika katika eneo la shamba, wakichagua viazi vingi vilivyomwagwa chini baada ya kuvunwa. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi katika kilimo cha biashara kwa kuchukua viazi hivyo na kuviweka kwenye viroba, tayari kwa kwenda kuuzwa.

Shamba kubwa limejaa migomba yenye majani mabichi na mikubwa , baadhi ikiwa na ndizi tayari kuiva huku ardhi ikiwa ni ya rutuba nzuri inayochangia ustawi wa zao hili la biashara, linalohitaji uangalizi wa mara kwa mara.

Mkulima wa mahindi amesimama pembeni ya mahindi yaliyovunwa, akiangalia mazao hayo ambayo yamekusanywa kwa bidii, baada ya mavuno shambani, na hivyo tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kuingizwa katika soko la biashara.

Wakulima wawili waliopo katika shamba lenye miche iliyomea na kustawi vizuri, likiwa limezalisha mazao yenye rangi nyekundu yajulikanayo kama nyanya. Wakiwa katika kukagua vizuri jinsi mazao hayo yanavyoendelea kwa ajili ya kuimarisha swala zima la zao la biashara kwa kuuza sokoni.

Mazao yaliyovunwa shambani na kuwekwa kwenye magunia kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha sokoni, yanayolengwa kuuzwa ili kupata kipato na kukuza uchumi wa jamii, kaya na taifa kiujumla.

Miche ya nyanya yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri huku ikitoa matunda yenye rangi nyekundu yaliyokomaa vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa kama zao la biashara na kuuzwa sokoni.

Miche ya mazao uliyopandwa kwa ustadi mkubwa katika udongo wenye rutuba, iliyoanza kuotesha matunda yaloyoanza kukomaa vizuri yakiwa na muonekano wa rangi ya kijani, ikiashiria kuwa ni bado mda wake wa kuvunwa kwa ajili ya kuingia sokoni kama zao la biashara.

wkulima wawili wa kike wakiwa katika eneo la shamba wamebeba matenga yaliyosheheni mbogamboga zilizovunwa, tayari kwa ajili ya mpango wa kusafirishwa na kuingizwa sokoni kwa ajili ya mauzo katika soko la biashara.

Vitunguu vilivyomea na kustawi vizuri juu ya shamba lenye udongo wenye rutuba, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepita kando, kuhakikisha mazao hayo yanapata unyevu unyevu mzuri, na hivyokusaidia katika kilimo cha biashara kwa kuleta ufanisi mkubwa utakaoleta faida baada ya kuuza vitunguu vilivyobora.

Mkulima aliyechuchumaa katika shamba la mipapai, akichunguza miti hiyo yenye matunda yaliyoanza kukomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara, akiyauza na kupata kipato chake kwa ajili ya familia na jamii kiujumla.

Mkulima wakike aliyesimama pembeni ya gari kubwa lililobeba mazao ya mananasi, akiwa anajivunia kuvuna mazao hayo kwa ajili ya kuyaweka sokoni kama mazao ya biashara yanayouzwa nakuwapatia kipato.

Mwanamke mkulima akiwa shambani anakusanya mahindi yaliyoiva akivuna kwa uangalifu na kukusanya kwa mikono yake, ishara ya juhudi katika kilimo cha mazao ya biashara kwa ajili ya chakula na kipato.

Wakulima waliyopo katika shamba la mananasi wakiwa wameyavuna na kuyaweka kwenye matenga tayari kwa maandalizi ya kuyasafirisha kwa ajili ya kuyaingiza sokoni kama mazao ya biashara na hivyo kupata kipato chao.

Shamba kubwa lenye migomba yenye ndizi zilizokomaa, zikiwa zimepandwa kwa mpangilio maalumu na kwa mfumo wa kisasa, ambazo zipo tayari kuvunwa, kwa ajili ya kuchakatwa na kuingizwa sokoni kwa mauzo ya biashara.

Mkulima aliyeinama katika shamba kubwa likiwa na majani yaliyokatwa na kuekwa chini, huku viazi vilivyotapakaa udongo vikiwa vimevunwa kabla ya kuanza kuchakatwa na kusafishwa kwa ajili ya kuwekwa kwenye viroba na kuuzwa kama soko la biashara.

Mkulima alyesimama katika shamba la mipapai, akigusa matunda hayo yaliyokomaa, akikagua na kuhakikisha vizuri kabla ya kuvuna kwa ajili ya kuanza kuyachakata na kuingiza katika soko kwa ajili ya mauzo ya biashara.

Mkulima wa kike aliyopo katika shamba la kahawa, akiwa anachuma matunda hayo kutoka kwenye mti maalumu tayari kwa kwenda kuyaandaa na kuyachakata vizuri

Wakulima mbalimbali wakiwa kwenye jumba maalum linalojulikana kama ghala la kuhifadhiwa mahindi, yakikaushwa tayari kuandaliwa na kuchakatwa, baada ya kuvunwa na hivyo kuingizwa katika soko la biashara kwa ajili ya mauzo.

Wakulima walio jidhatiti katika kilimo cha biashara, wakiwa wamesimama pembeni ya madunia yaliyosheheni dr huku mbele yao kukiwa kuna gari la kubeba mizigo tayari kusafirisha magunia hayo na kuingia sokoni kwa mafunzo ya biashara.

Wakulima wa mazao ya biashara, waliobeba ndoo zilizosheheni kahawa, wakiwa wanaenda kuziweka katika sehemu kwa ajili ya kuzikausha na kuzichakata tayari kwa maandalizi ya soko, kwa mauzo kwa ajili ya biashara.

Wakulima waliovuna mazao ya nyanya zilizokomaa, na kuwekwa katika matenga mengi ya plastiki. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kuingiza nyanya hizo sokoni na kuuzwa kama soko la biashara.

Mkulima wa kike aliyejidhatiti katika kilimo cha biashara akiwa ameshika chepeo, amesimama juu mazao mengi ya kahawa anayoyaandaa na kuyachambua kwa kuyaweka kwenye viroba tayari kuingiza katika soko la biashara kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Mkulima wa kike aliyevaa mavazi rasmi akiwa amesimama mbele ya turubai lililosheheni mahindi yaliyovunwa na kukaushwa, tayari kuchakatwa na kuandaliwa kwa kuwekwa kwenye viroba na kwenda kuuzwa sokoni kama mazao ya biashara.

Wakulima walioshirikiana katika kuvuna zao la vitunguu na kuviweka katikati ya shamba ili vipigwe na jua, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo kabla ya kuingizwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama biashara.

Mkulima alievaa mavazi maalumu amevuna ndizi shambani, akionyesha shughuli za kilimo cha ndizi kwa ajili ya zao la biashara linalouzwa na kuongeza kipato katika familia na jamii kwa ujumla.

Wakulima wawili wakiume, waliopo katika shamba la kahawa, wakishirikiana kuchuma mazao hayo na kuweka kwenye kikapu cha asili, tayari kwa kwenda kuzichambua na kuandaa kwa ajili ya kuuza katika soko la biashara na hivyo kujipatia kipato chao.

Shamba la mipapai likiwa na mapapai yaliyokomaa vizuri, sehemu inayomsaidia mkulima kupata kipato kupitia mazao hayo yakiuzwa kama biashara. Pia umuhimu wake katika dawa za asili, zinazotumika kama mitishamba kwa ajili ya kutibu matibabu mbalimbali.

Wakulima waliovuna viazi vitamu shambani, wakiwa makini wameweka mazao yao sehemu za wazi na hivyo kuhakikisha usalama kabla ya kusafirisha au kuanza biashara. Mazao haya yanahifadhiwa vizuri ili kuepuka uharibifu na kuhakikisha ubora wake wa huduma wa muda mrefu.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa lililopangiliwa kwa mfumo wa matuta anakagua mazao yake kwa ajili ya kuangalia maendeleo huku shamba hilo likiwa limewekwa kwa mfumo maalumu wa kisasa, mabomba ya maji yakiwa yamepita kwa ajili ya kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote na hivyo kustawisha mazao vizuri.

Wakulima waliojidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji, pamoja na kuzingatia mbinu mbalimbali za upandaji wa mbegu katika shamba lenye udongo wenye rutuba, huku mbegu zikiwa zimepandwa kwa kuachwa nafasi, na mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa kwa mfumo mzuri.

Shamba la mapapai, miti ikiwa imepandwa juu ya udongo mzuri wenye rutuba. Matunda yake yakiwa yamekomaa hadi mengine yanaanguka chini. Ikiashiria kuwa ni tayari kuvunwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni kama mazao ya biashara, yanaowasaida wakulima hao kufaidika kiuchumi, na hata kiafya.

Mazao mbalimbali ikiwemo karanga, tangawizi na viazi yamevunwa na kuwekwa katika eneo la udongo wenye rutuba, huku wakulima wakiendelea na shughuli zingine ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo yaliyovunwa kwa ajili ya kuingizwa sokoni kama mazao ya chakula au biashara.

Tolori lililojazwa matunda tofauti likiwa limeegeshwa katikati ya shamba lenye mazao, ikiwa ni sehemu muhimu ya usafirishaji wa mazao kutoka shambani kwenda kwenye maeneo ya kuuza au kuchakata mazao hayo.

Wakulima wakiwa katika eneo la wazi lililosheheni vitalu vilivopandwa miche mbalimbali kwa ajili ya mazao. Vikiwa katika sehemu ya maandalizi kabla ya kung’olewa na kwenda kupandwa ardhini kwa kilimo endelevu.

Mbegu zilizopandwa kwenye vyombo maalumu vya plastiki, vikiwa vimewekwa na udongo vikaanza kumea na kuanza kutoa miche midogo. Ikiwa ni sehemu nzuri ya kujivunia kwa wakulima kwani mbinu hizo na teknolojia waliyotumia imeleta matunda.

Wakulima wanaotumia mfumo wa kisasa wa upandaji wa mazao katika hema kubwa la vitalu, na hivyo kuhakikisha mbegu bora zinapandwa kwa ajili ya kilimo endelevu chenye tija kabla ya kuhamishia mazao hayo ardhini kwa ajili ya kupanda.

Wakulima wawili wa kiume wamesimama shambani ,wakichuchumaa mbele ya nyanya wakijitahidi kuchagua na kujadiliana kuhusiana na njia bora kwa ajili ya kukuza mazao hayo kwenye hilo shamba. Shamba likionekana lenye rutuba na nyanya zimeota vizur,i tayari kwa ajili ya kukomaa na kuvunwa, ili ziweze kuingia katika masoko ya biashara au chakula.

Mkulima mmoja aliyevaa mavazi maalumu akiwa amesimama shambani amevuna matiki maji mengi yaliyoiva vizuri, moja akiwa amelibeba begani mengine ameyaweka chini na hivyo anaonekana mwenye kufurahia mavuno ya msimu huo wa kilimo.

Wakulima waliofanya kazi ya bidii ndani jumba kubwa la kitalu ambapo mazao yamepangwa kwa mpangilio maalumu, ili kuhakikisha miche inakuwa kwa ufanisi kwa ajili ya kutumiwa na mazingira yaliyodhibitiwa vizuri.

Wakulima wawili waliopo juu ya trekta linalovuta jembe lililotumika kuandaa na kuchanganya udongo katika shamba kubwa kwa ajili ya kuanza kupanda mazao mbalimbali ya chakula au ya biashara ndani ya shamba hilo.

..Jembe maalum na mkono la injili likiwa limewekwa katika shamba kubwa lenye udongo fanya kazi ya kuchanganya udongo huo na kuandaa kwa ajili ya kupanda mazao katika kilimo na hivyo kuongeza ufanisi.

Trekta maalumu likiwa linavuta jembe katika shamba kubwa, tayari kufanya maandalizi ya kukata nyasi na kuchanganya udongo, kwa ajili ya kupanda mazao kwenye shamba hilo na hivyo kuleta tija na mafanikio kwa kuongeza ufanisi katika eneo hilo la shamba.

Jembe la injini la mkono ikiwa ni kifaa cha kisasa kinachotumiwa shambani kusaidia shughuli za kulima kwa urahisi, na kwa kasi zaidi. Jembe hili linaendeshwa kwa injini ndogo na linawezesha kuendeshwa na mtu mmoja.

Mashine ya kisasa inayowekwa katika maabara kwa ajili ya kukuza miche, ikiwa na mwanga maalumu pamoja na vifaa vya kunyunyuzia maji na kuhakikisha miche hiyo inakuwa kwa ufanisi mkubwa, kabla ya kupelekwa ardhini kwa ajili ya kupandwa kama mazao ya kilimo.

Mashine maalumu za kukuza miche ikiwa ni vifaa vya kisasa vinavyotumika kusaidia kupandia miche kwa ufanisi zaidi. Mashine hizi husaidia katika kuandaa ardhi, kupanda mbegu au miche na kuimarisha ukuaji wa mimea kwa kuhakikisha umwagiliaji na virutubisho vinapatika kwa wakati.

Mashine maalumu ya kisasa iliyowekwa katika mazingira ya kilimo, inayosaidia kukuza mazao ikiwa na mifumo ya kiautomatiki ya umwagiliaji na urekebishaji wa hali ya udongo, ili kuhakikisha mimea inapata virutubisho kwa usahihi na kwa wakati unaofaa.

Ndani ya maabara kukiwa na mashine ya kukuza miche iliyowekwa katika sehemu maalumu, ikiwa na taa za mwanga wa kutosha na sehemu ya kuhifadhi joto, huku wakulima wakiwa wanasubiri miche hiyo inayopandwa kwa ufanisi mkubwa na hivyo kuhamishia shambani.

Mashine za kilimo zijukikanazo kama trekta yaliyopo katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba. Yakiwa katika maandalizi ya kuchanganya udongo, ikiwa ni sehemu ya kuandaa shamba hilo kabla ya kuanza kupanda mazao kwa kilimo endelevu.

Trekta la kijani linaloendelea kulima kwa kasi kwenye shamba lenye ardhi tambarare, likiwa na jembe la kisasa linalochimbaudongo kwa ufanisi, jambo linalosaidia maandalizi bora ya kupanda mazao kwa wingi.

Nyumba kubwa la mazao ikiwa na mitambo maalumu ya kuuza miche, lle mabomba yenye kumwagilizia kwa matone yakifanya kazi kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa mimea hiyo na kuyapa virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mazao bora.

Mashine maalumu kwa ajili ya kukuza miche inayotumika katika hatua za awali za kilimo ikidhibiti unyevuunyevu, mwanga na joto. Ili kusaidia mbegu kuchipua kwa haraka, na kwa kiwango kilicho bora vinavotakiwa.

Trekta dogo lililoegeshwa pembezoni mwa shamba likiwa na matairi imara na sehemu ya mbele yenye vifaa vya kulima, vinavyoonyesha umuhimu wake katika kurahisisha kazi za kilimo kwa wakulima wadogowadogo.

Mashine maalumu zinazotumika kukuza miche ya mimea kwa haraka na kwa ufanisi. Mashine hizi huwezesha kupandikiza mbegu, kufyonza maji na virutubisho pamoja na kuhimiza ukuaji mzuri wa miche katika maeneo ya kilimo au bustani.

Chumba kikubwa chenye vifaa maalumu vya kukuza miche; vikiwa vimezungukwa na taa zenye mwanga unaoleta virutubisho kwa mimea hiyo kwa ajili ya kukua vizuri, na hivyo kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao katika shamba.

Mkulima aliyeshika jembe la injini la mkono akiwa katika kuchanganya na kuandaa shamba kwa kutumia udongo huo uliopo mahali hapo, akifanya kazi hiyo kwa kutumia nguvu ndogo kulingana na usaidizi unaotokana na mashine hiyo.

Jembe la mkono la injini likitumika shambani kusaidia kulima ardhini kwa ufanisi zaidi. Jembe hili linaendeshwa kwa nguvu ya injini ndogo inayorahisisha kazi za kulima na kupunguza juhudi za mikono kwa wakulima shambani.

Trekta kubwa likiwa linafanya kazi katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, linalovuta jembe linalofanya kazi ya kuchanganya na kulima udongo ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kupanda mazao kwa kilimo endelevu.

Mkulima akiongoza jembe kubwa la injini katika kulima na kuandaa shamba hilo lenye udongo wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya mazao kwa kilimo endelevu ambayo mkulima huyu amekusudia katika shamba hilo, jembe hilo huongeza ufanisi wa utendaji kazi.

Wakulima wawili wakiwa juu ya trekta linalovuta jembe la kulimia na kuchanganya udongo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi katika shamba kubwa kabla ya kuanza kupanda mbegu za mazao na hivyo kuongeza ufanisi kwani trekta hilo linapunguza nguvu kazi inayotumiwa na wakulima kupitia jembe la mkono.

Mashine ya kisasa, inayotumika kukuza miche kwa ufanisi, ikihakikisha miche hiyo inapata maji na lishe inayohitajika kwa wakati. Hivyo kusaidia katika ukuaji wa mimea kwa kiwango kikubwa shambani.

Ujenzi wa bwawa dogo unaoendelea katika eneo la wazi ikiwa ni sehemu itakayojazwa maji kwa ajili ya kufugia samaki kwa njia maalumu za kisasa ikiwa ni lengo la kujikwamua kiuchumi kwa kupata kipato kupitia samaki hao wa kufugwa wanaouzwa.

Samaki wenye rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya maji wanaelea kwa ajili ya kufugwa kwa malengo ya mapambo kulingana na uzuri wa samaki hao unaowavutia watu mbalimbali, kama maonyesho na hivyo kukuza kwa kuongeza kipato kiuchumi.

Bwawa dogo lililotengenezwa kwaajili ya kufugia samaki. Huku samaki aina ya kambale wakiwa wanaelea katika bwawa hilo, ikiwa ni sehemu yakujikwamua kiuchumi kutokana na kipato lkinachopatikana kwa kuuza samaki hao.

Chombo cha kisasa kilichotengenezwa kwa kioo, ndani yake kukiwa kuna maji na mazingira ya kuvutia kwa ajili ya kufungia samaki, mazingira hayo yakileta taswira ya halisi kutokana na vyanzo hivyo vinavyofanya samaki hao wajione katika mazingira yaliyo sahihi na hivyo hukua vizuri kwa ajili ya mapambo au kipato kwa kuuzwa.

Bwawa kubwa lililojazwa maji safi likiwa limezungukwa na uoto wa asili wa majani pamoja na miti, likitumika kama sehemu ya kufuga samaki kwa uangalifu mkubwa. Bwawa hili lina mchango katika ufugaji wa samaki, kwa kutoa mazingira mazuri ya ukuaji na afya bora ya samaki walioko ndani.

Viroba vilivyoachwa wazi ndani yake vikiwa na mazao mbalimbali ya chakula kama vile maharage, mahindi pamoja na kunde. Zilizowekwa katika eneo la wazi la soko na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali watakao hitaji mazao hayo.

Watu wakipita kwa makini katiya misitu yenye miti pamoja na majani mengi, wakihifadhi mazingira nakufurahia uzuri wa asili, unaowazunguka katika mazingira tulivu yenye uhai.

Eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya vitalu vyenye miche ya miti; ikiwa ni sehemu ya mpango wa kukuza msitu, kutokana na miche hiyo inayong'olewa na kwenda kupanda ardhini kwenye eneo la wazi, kwa ajili ya kuzalisha misitu mbalimbali itakayotumika kama vyanzo vya makazi ya viumbe hai na hivyo kuimarisha uoto wa asili.

Msitu mkubwa wenye miti mirefu yenye majani mengi unaotoa kivuli kizuri huku ukiwa na makazi ya viumbe mbalimbali wa porini kama ndege, nyani na wanyama wengine, pia huchangia kulinda mazingira kwa kuhifadhi vyanzo vya maji na udongo.

Mwanaume anapanda miche ya misitu kw umakini katika eneo lililoandaliwa, akijali ustawi wa miti kwa kuzingatia mbinu bora za kuhifadhi mazingira, na kuendeleza misitu yenye afya na mvuto wa asili.

Wana misitu walio vaa mavazi ya kazi na wamesimama katika vitalu vya miche ya miti wakihakikisha kila mche unapandwa kwa ustadi, ikiwa ni juhudi za kuhifazi mazingira na kuongeza uoto wa asili.

Msiti mnene uliojaa miti mirefu yenye majani mazito, matawi yake yakiwa yameumbika na kutengeneza kivuli kizito ardhini, huku vichaka na mimea midogo ya asili ikikua kwa wingi katika kila kona ya eneo hilo la kijani.

Wanamisitu walio kusanyika katika eneo lenye uzio wa senyenge. Wakiwa katika vitalu vilivyopandwa miche ya miti, tayari kwa maandalizi ya kuhamisha miche hiyo na kwenda kuiweka kaika eneo la wazi ili kuzalisha misitu, kwaajili ya kuzalisha uoto wa asili.

Wanamisitu wakiwa wamepanda miche ya miti katika vitalu vilivyopo kwenye udongo mzuri wenye rutuba, ikiwa ni maandalizi ya uzalishaji wa misitu kwa ajili ya kuongeza uoto wa asili, utakaotumika kama makazi ya viumbe hai pia na vyanzo vya maji.

Mwanamisitu aliyevaa mavazi nadhifu akiwa anapanda miche kwa ustadi katika eneo la wazi, ikiwa ni juhudi zinazolenga kurejesha uoto wa asili na kuimarisha mazingira kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Mwanamisitu aliyevaa nguo za blue akiwa amechuchumaa katika eneo la wazi. Anapanda miche ya miti tayari kwa ajili ya kukuza misitu nakuleta vyanzo vya maji pamoja na makazi ya viumbe hai, pia hata malighafi zinazotokana na miti hiyo.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya jumba kubwa la mazao, wakizungukwa na vifaa vilivyo zingukwa na miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwa mfumo wa hidroponiki unaotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki badala ya udongo.

Mimea iliyopandwa katika vyombo maalum, huku mizizi yake ikiwekwa kwenye mabomba yenye maji, ambayo yanasambaza virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuwepo kwa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye mabomba maalumu yanayopitisha maji yenye virutubisho, pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo, mfumo huu unaitwa haidroponi unaofanya kuongeza ufanisi mkubwa katika ukuzaji wa mazao.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vyombo maalumu, vikiwa na maji yenye viritubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa miche hiyo, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika kilimo.

Miche yenye mwanakano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vyombo maalum vyenye maji yenye virutubisho na madini stahiki ikiwa ni matumizi ya njia hiyo mbadala bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea iliyoanza kustawi taratibu baada ya kupandwa ndani ya mabomba yenye maji yaliyokuwa na virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mbegu au mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mizizi ya miche maalumu iliyotoswa kwenye ndoo yenye maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea hiyo, ikiwa ni mfumo wa haidroponi unaotumia maji maalumu pasipo kuhitaji udongo ili kukuza mimea.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu, yanayotumia mfumo wa haidroponi kwa kusafirisha maji yenye virutubisho stahiki, kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mkulima aliyopo ndani ya jumba kubwa la mazao lililosheheni miche iliyopandwa kwa mfumo wa haidroponi, ikiwa na mabomba yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuwepo msaada wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mmea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo.

miche yenye muonekano wa rangi omea na kustawi vizuri baada ya kupandwa juu ya mabomba maalumu yanayo pitisha maji yenye virutubisho na madini sahihi kwa kuwa wamecheki hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayotumia mfumo wa usafirishaji wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuwepo na udongo.

Miche mingi iliyomea na kustawi vizuri ikiwa na muonekano wa rangi ya kijani iliyowekwa na kupandwa katika mabomba maalumu, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche iliyopandwa katika mabomba ya haidroponi yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa mimea.

Vifaa maalumu vya hidroponi vyenye mabomba yanayo safirisha maji yenye virutubisho stahiki kwa ajili ya ukuwaji wa mimea, pasipo kuhitaji udongo na hivyo huleta ufanisi mkubwa katika kukuza miche ya mazao.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalum ya mfumo wa haidroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vyenye maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri ,baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu, yanayopitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki. Ikiwa ni mfumo wa haidroponi, ambao hauhitaji udongo, kwa ajili ya kukuza mimea.

Wakulima mbalimbali waliopo katika sehemu maalumu wakizungukwa na zao la kahawa wanafanya kazi ya kuchambua nzuri na mbaya pia kuweka katika viroba kwa ajili ya kuandaa kwenda kuuzwa kama soko la biashara.

Shamba lenye miche iliyomea na kustawi vizuri kwa ajili ya nyanya, ikiwa imeanza kutoa matunda yaliyokomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuchakatwa ili yaingizwe sokoni kwa mazao ya biashara, na hivyo kujipatia kipato kwa wakulima hao na kujikwamua kiuchumi.

Uyoga umepandwa kwa mpangilio maalumu, ndani ya jumba lililofunkwa kwa plastiki. Ambapo kuna hali ya unyevuunyevu unaodhibitiwa. Taa maalumu na mpangilio wa rafu, zinazowezesha kilimo cha kisasa cha uyoga, kwa wingi na ubora wa hali ya juu.

mkulima akipita ndani ya nyumba kubwa la mazao zilizosheheni miche, iliyomea na kusali vizuri baada ya mfumo wa kisasa na teknolojia ya hali ya juu kutumika kwa ajili ya kilimo cha viwandani, kinachozingatia uzalishaji wa mazao kwa kuyachakata na kutengeneza bidhaa zilizo malipi.

Wakulima waliovuna vitunguu nakuviweka katika sehemu sahihi vikiwa vimejaa. Wanachota nakuvipakia kwenye magunia kwaajili yakwenda kuchakatwa katika viwanda, ikiwa ni mfumo mzuri wa kilimo cha viwandani kwakutumia vitunguu hivyo kwakutengenezea bidhaa zilizomaliziwa.

Ng'ombe wenye madoa meupe, wamesimama ndani ya jumba kubwa la kisasa la kufugia, lenye sakafu safi ya saruu. Vyombo vya kulishia vilivyojengewa kwa nondo na taa za umeme zikiangaza eneo lote kwa utaratibu.

Kuku wengi waliopo ndani ya jumba kubwa la ufugaji, wakiwa wamewekwa kwa mpangilio maalumu katika mfumo huo wa kisasa. Huku vifaa mbalimbali vya chakula pamoja na mazingira sahihi yakiwa yamewekwa ili kuzingatia uzalishaji huo wa ufugaji wa viwandani.

Vifaranga wengi waliopo ndani ya jumba kubwa la kisasa kwa ajili ya ufugaji wa viwandani. Wakiwa katika mazingira sahihi yaliyozungukwa na mitambo maalumu, pamoja na vyombo vya chakula kwa ajili ya kuwakuza kuku hao kwa haraka na hivyo kuboresha uzalishaji.

Jumba kubwa la mazao lililosheheni miche iliyomea na kustawi vizuri, baada ya mfumo wa kisasa kutumika kwa ajili ya kilimo cha viwandani, hivyo miche hiyo ikimea kwa ajili ya kutoa mazao yaliyo mazuri na yenye tija kwa taifa.

Shamba kubwa lenye mahindi mengi likiwa limepambwa vizuri. Huku wakulima wakiwa wamefanya kazi nzuri za matunzo kwa mazao hayo kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani.

Ng'ombe weusi wenye madoa meupe wengi waliowekwa ndani ya jumba kubwa la ufugaji wa viwandani, wakiwa wamepangwa kwa mpangilio maalumu na mbinu za kisasa kutumika katika kufuga ng'ombe hao kwa ajili ya kupata nyama na maziwa.

Ng`ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika jumba kubwa la ufugaji wa viwandani, wamepangwa katika mpangilio maalumu, ikiwa ni mbinu ya kisasa na teknolojia ya juu kwa ufugaji wa mifugo hiyo kwa ajili ya mazao ya maziwa pamoja na nyama.

Vitunguu vingi vya mazao vimekusanywa na kumwagwa ardhini baada ya kuvunwa. Vikiwa katika hali nzuri, tayari kwa usafirishaji au kuchambuliwa kabla ya kuuzwa sokoni kama zao la biashara lenye thamani kubwa.

Mazao mbalimbali yaliyohifadhiwa vizuri ndani ya jumba maalumu la kitalu, ambapo mazingira safi na yaliyopangwa kuonyesha utaratibu wa kisasa wa kuhifadhi mazao kwa ajili ya biashara au usambazaji.

Kuku wa rangi tofauti wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao na mabati, wakiwa wanatembea huku wanakula chakula kilichomwagwa chini, mazingira yakiwa safi na yenye mwanga wa kutosha unaopenya kupitia madirisha ya upande mmoja.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba huku mbegu zilizopandwa zikianza kumea na kustawi vizuri kutikana na unyevu unyevu unaotoka kwenye mabomba hayo yanayomwagilia maji na hivyo kuhakikisha hali nzuri kwa ukuaji wa mbegu hata katika kipindi cha ukame.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa shambani kwenye shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, unaowawezesha wakulima kumwagilia mazao yao kwa usahihi na kuhakikisha ukuaji bora wa mimea, licha ya ukame au upungufu wa mvua.

Shamba lililowekwa mfumo wa umwagiliaji, unaosambaza maji kwa ufanisi kwa mimea mbalimbali, mabomba na mashimo madogo yanayotoa maji, yanapatikana katika shamba hilo, yakisaidia kuendeleza ukuaji mazao kwa kiwango kizuri, hata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji maji unaotumiwa katika shamba dogo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa wakati hasa wakati wa ukame, kwa kutumia mabomba au matangi ya maji yanayotiririsha kutoka moja kwa moja hadi kwenye mimea.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwenye shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba, ukisaidia kulisha mazo kwa ufanisi na kuhakikisha miche ya mimea hupata maji ya kutosha wakati wa ukame au upungufu wa mvua. Mfumo huu unaongeza uzalishaji wa mazao na kuimarisha kilimo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji kwa mabomba yanayozunguka, ukiwa umewekwa katika shamba kubwa lenye miche iliyostawi kutokana na unyevuunyevu unaopatikana mahali hapo hata katika kipindi cha ukame na hivyo kusaidia miche iyo kustawi vizuri.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye rutuba inasaidia shamba hilo kuwa na unyevunyevu wakati wote, kwa ajili ya mbegu kustawi vizuri hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, huku miche ikianza kumea na kustawi vizuri baada ya mabomba hayo kumwagilia maji na kuhakikisha kuna unyevunyevu unaopelekea miche hiyo kupata virutubisho kwa ajili ya ustawi.

Mfumo wa umwagiliaji shambani ukihakikisha miche ya mazao yanapata maji kwa wakati unaofaa hasa wakati wa ukame, mabomba na pampu zinawekwa kwa mpangilio mzuri ili kusambaza maji shambani kwa usahihi kuhakikisha udongo unadumisha unyevu unyevu unaotegemewa kwa uokoaji na ukuaji bora wa mazao.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa na wakulima katika shamba lenye matuta ndani ya udongo huo wenye rutuba, ukihakikisha unamwagilia maji na kuleta unyevunyevu kwa ajili ya mbegu hizo kukua na kuzalisha mazao bora hata kipindi cha ukame.

Mkulima aliyejizatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akimwagilia miche iliyomea na kustawi vizuri katika eneo lenye vitalu vya mazao, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha mazoa yanakua vizuri na hivyo kuleta mafanikio yenye tija.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji iliyowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba. Unaofanya kazi ya kumwagilia katika ya matuta hayo, na kuhakikisha shamba ilo linakuwa na unyevuunyevu wa kutosha. Kwa ajili ya kusambaza virutubisho kwa mbegu ili zikue vizuri.

Barabara ya vumbi, iliyopita katikati ya miti ya kisavana, ikielekea kwenye mlima wenye asili ya miamba, uliofunikwa na anga la bluu, na kuleta taswira ya mazingira ya kuvutia katikati ya uoto wa ukame, pamoja na mazingira hayo yaliyo tulivu.

Uoto wa kijani uliotapakaa katika maeneo ya mabonde hadi kwenye safu za milima; ikiwemo nyasi, mazao pamoja na miti midogo, huku anga la bluu lenye mawingu meupe likifunika eneo hilo kwa pamoja na kuleta taswira nzuri ya mazingira ya asili.

Bwawa lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo vichaka pamoja na miti mingi, iliyotapakaa hadi kwenye miinuko ya milima huku wingu lenye asili ya uzito na rangi nyeupe, ikiwa imefunikamandhari hiyo na kuleta taswura ya mazingira yenye kuvutia na tulivu.

Eneo la maji lililozungukwa na miinuko ya changarawe pamoja na uoto wa asili ikiwemo nyasi na miti, huku kwa mbali sehemu za miinuko zikionekana zilizofunikwa na anga la rangi ya bluu na kuleta taswira nzuri yenye mvuto wa asili.

Vijito vidogo vidogo vinavyomiminika katikati ya uoto wa asili. Ikiwa ni miti mifupi pamoja na majani yenye rangi ya kijani na ya kukauka. Kwa pamoja vikileta taswira ya mazingira mazuri ya porini yenye kuvutia.

Eneo lenye uoto wa kijani wa asili ikiwemo nyasi zilizozungukwa na miti kadhaa. Vyenye mazingira ya utulivu yakiwa yamefunikwa na wingu zito lililotawala eneo ilo na kuleta picha nzuri ya mazingira ya asili.

Mto mkubwa unaotiririsha maji ukipita katikati ya uoto wa asili wenye vichaka pamoja na miti. Kwa pamoja vikileta taswira ya mazingira mazuri ya kuvutia na yaliyo asilia.

Uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi, vichaka pamoja na miti midogo midogo, Iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima vileleni. Huku wingu jeupe likiwa limetanda eneo ilo na kuleta mandhari nzuri ya kuvutia.

Eneo la muinuko likiwa na milima pamoja na mabonde. Lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima. Huku anga la bluu lenye mawingu meusi likifunika maeneo hayo na kuleta mazingira yaliyo asili.

Twiga watano waliosimama kwa kujidai wakiwa wamezungukwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi zilizokauka pamoja na miti minene, huku kwa mbali mlima ukionekana na anga la bluu limefunika mazingira hayo yaliyo mazuri na ya kuvutia.

Mandhari nzuri na ya kuvutia niliotengenezwa na wote wa asili wa kijani, uliotapakaa katika mabonde hadi kwenye safu za milima huku anga la buluu likiwa na mawingu meupe, yaliyofunika eneo hilo kwa ustadi wa kiasili na kuleta taswira nzuri ya mazingira yanayovutia.

Mto mdogo uliopita katikati ya uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti huku kwa mbali mlima ukionekana katika mazingira hayo na kuleta mandhari mzuri ya kuvutia ya mazingira ya asili.

Eneo la wazi lenye kutawaliwa na uoto wa asili wenye muonekano wa rangi ya kijani, ikiwemo nyasi zilizopandwa vizuri pamoja na miti mbalimbali yenye kijani kibichi kilichoiva. Huku maji yakionekana kwa mbali yaliyozungukwa na milima na hivyo kuleta taswira ya asili yenye mazingira mazuri.

Mandhari nzuri ya uoto wa kijani ikiwemo vichaka na miti iliyo simama mbele ya mlima Kilimanjaro wenye kilele chenye saruji, ikiwa ni urithi mzuri wa Tanzania wenye kuonyesha mazingira yaliyoaasili na ya kuvutia.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kijani pamoja na miti iliyoachanaachana. Likiwa na mandhari nzuri ya utulivu na ya kuvutia, huku wingu zito likiwa limetanda kwa juu na kuleta taswira nzuri ya mazingira ya asili.

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya uoto wa asili kwenye mazingira ya ukame ikiwemo majani pamoja na vichaka ambavyo havijastawi vizuri kulingana na mandhari ya sehemu hiyo, huku milima ikionekana kwa mbali na kuleta mazingira ya utulivu yaliyopoa na kuvutia.

Eneo la maji lililopita katikati ya uoto wa asili kwenye mwonekano wa rangi ya kijani ikiwemo mazao yaliyopandwa vichaka pamoja na miti, ambavyo kwa pamoja kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Eneo la wazi lililotawaliwa na uwoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi, mazao pamoja na miti mirefu, huku milima ikionekana kutoka kwa mbali na anga la bluu, lenye mawingu machache meupe, likifunika eneo hilo na kuleta taswira ya mazingira mazuri ya asilia.

Mbuzi ndani ya banda la kisasa, likiwa na usafi pamoja na muundo mzuri, wakiwa wanakula chakula cha lishe bora, hali inayosaidia katika ukuwaji wake mzuri na afya bora.

Mbuzi waliyopo ndani ya banda la kienyeji lililotengenezwa kwa mbao na vyumba vya kawaida vya kufugia wanyama, Banda hili linahifadhi mbuzi kwa usalama linawakinga dhidi ya hali ya hewa na wanyama pori, na hivyo kusaidia kufuga kwa njia ya jadi inayotegemea mazingira ya karibu.

Wanawake wawili waliomshika mbuzi wakiwa wamesimama pembeni ya shamba la mahindi, na kuonyesha uhusiano kati ya ufugaji na kilimo vinavyoambatana, mbuzi huyo akiwa chini ya uangalizi kwa ajili ya afya bora pamoja na kupata lishe inayostahili.

Mfugaji wakike amezungukwa na bata wengi akiwa nje, akiwatunza kwa uangalifu na kuhakikisha wanapata chakula na maji stahiki, ili wafanye vizuri katika mazingira yao ya ufugaji.

Kuku wengi wamewekwa kwenye rafu maalumu zilizotengenezwa kwa mbao na waya wa chuma, ambapo rafu hizo zinalenga kuwahifadhi na kuwapa nafasi ya kutosha, na kupumzika na kulindwa vizuri ndani ya mabanda ya ufugaji.

Kuku wa kienyeji wanatembea huru kwenye ardhi ya asili, wakitafuta chakula kama wadudu na mbegu huku, wakionyesha maisha ya jadi ya ufugaji wa kuku yanayohusisha uhuru wa mazingira na lishe yaa asili.

Bata na kuku wanaonekana wakitembea kwa uhuru nje ya nyumba ya udongo, hali inayoonyesha ufugaji wa asili katika mazingira ya vijijini ambapo wanyama hulelewa katika mazingira ya asili na huria.

Mfugaji mwenye bidii akiwa anawapa kuku wake vipande vya matikiti maji kama sehemu ya lishe mbadala, akihakikisha wanapata virutubisho muhimu katika mazingira salama na yaliyoandaliwa vizuri kwa ustawi wa mifugo hiyo.

Vifaranga vilivyowekwa katika tenga maalumu vikiwa vimekusanyika kwa pamoja ili kupeana joto. Sehemu hii ikiwa ni njia ya ufugaji wa kisasa unaotumia mfumo mbalimbali ya kulea kuku kwa ajili ya kupata ustawi mzuri na kukua katika afya iliyo njema.

Kuku wamewekwa ndani ya banda maalumu lenye miundombinu ya kisasa kama taa, hewa ya kutosha na sehemu za kulishia ili kuhakikisha wanaendelea kukua kwa afya bora, na uzalishaji kuwa wa uhakika.

Mfugaji yuko ndani ya zizi la bata akihudumia na kulinda wanyama hao, kwa ajili ya ufugaji bora uzalishaji wa bidhaa na hivyo banda hilo likiwa limejengwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usalama na ustawi wa bata hao.

Miche michanga iliyoanza kustawi baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika vyombo maalumu vya plastiki, vilivyowekwa udongo kwa ajili ya kutoa mazingira mazuri kwa ukuaji wa mbegu hizo. Hivyo wakulima wakiwa katika maandalizi ya kupanda mbegu hizo katika vyombo hivyo ili kuvichukua na kwenda kupanda ardhini.

Miche iliyomea na kustawi vizuri ndani ya hema kubwa la mazao, baada ya mbegu zenye ubora kupandwa kwa kutumia mbinu za kisasa na teknolojia ya hali ya juu, na hivyo kuleta mazao yenye tija kwa kilimo endelevu.

Sahani zilizojaa mbegu mbalimbali na kuwekwa juu ya maturubai ikiwemo:maharage, kunde ,maboga pamoja na karanga na mengineo ,huku zikiandaliwa vizuri kwa ajili ya kuuza kama mbegu zitakazotumika kwa kilimo katika msimu unaokuja.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa vizuri shambani, huku mabomba marefu yakienea katikati ya mistari ya mimea na matone madogo madogo ya maji yakidondoka polepole, kuzipa mimea unyevu unaohitajika kwa ukuaji mzuri katika udongo wenye rutuba.

Makopo yaliyojaa mbegu za nyanya yamepangwa kwa uangalifu ndani ya maboksi, yakiwa tayari kusambazwa kwa wakulima wanaotumia mbegu bora kwa kilimo chenye tija na uzalishaji mkubwa wa mazao shambani.

Mbegu zilizopandwa vizuri zikiwa bora na hivyo kuanza kumea na kustawi kwa kuleta matokeo yaliyo chanya. Baada ya wakulima kutumia mfumo mzuri ndani ya jumba la mazao, linalodhibiti mazingira yasiyohitajika kwa ukuaji wa mbegu hizo.

Rafu maalumu iliyopangwa mifuko mbalimbali inayotumika kuhifadhia mbegu, kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maelezo ya kina kwa ajili ya kumvutia na kumwelekeza mkulima mbinu mbalimbali za kutumia kwa ajili ya kupanda mbegu hizo ili ziweze kustawi katika mashamba.

Miche iliyopandwa kwenye vifaa maalumu vya plastiki vilivyowekwa udongo kwa ajili ya kustawisha mbegu bora zinazoota kwa ufasaha mkubwa. Ikionyesha miche hiyo yenye matumaini ya kuleta mazao yaliyo bora baada ya kupandwa ardhini kwenye mashamba.

Mfuko wenye picha ya kabichi ukiashiria kuwa unatumika kuhifadhia mbegu za kupanda zao hilo la kabichi, ukiwa na maelezo sahihi yanayomuelekeza mkulima, mbinu mbalimbali za kutumia katika upandaji wa kilimo hicho na kuleta mafanikio.

Mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri wenye rutuba, kwa kutumia mfumo wa kisasa wenye tija, ikiwa ni kuruka nafasi baina ya mbegu moja na nyingine. Huku mabomba ya umwagiliaji yakiwekwa vizuri ili kuhakikisha unyevu unyevu kwa kustawisha mbegu hizo, na hivyo kuleta kilimo chenye mafanikio na tija.

Mfuko wenye picha ya zao la kabichi, unaotumika kuhifadhia mbegu zilizo na ubora. Pia ukiwa na maelezo ya kina yanaomfundisha mkulima, mbinu za kutumia katika kupanda zao hilo na kustawi vizuri.

Mifuko iliyowekwa wazi ikiwa na mbegu mbalimbali za mazao tofauti, kila mfuko ukiwa na maelekezo kulingana na mahitaji ya mkulima. Na hivyo kuwasaidia kuja kufanya machaguo sahihi, kulingana na kilimo alichokusudia kupanda shambani kwake.

Rafu zilizopangwa mifuko maalumu ya mbegu kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika na hivyo kumuwezesha, mkulima kutambua kwa haraka ni zao gani analotaka kulima na kuchagua kwa ajili ya kilimo chake shambani.

Mfuko wenye picha ya zao husika uliotumika kuhifadhia mbegu maalumu zenye ubora kwa ajili ya kupanda mazao, ukiwa na maelekezo ya kina yanayomsaidia mkulima kuelewa mbinu pamoja na chaguo sahihi katika kilimo alichokusudia.

Miche imeota vizuri shambani ikionyesha uotaji mzuri wa mimea baada ya kupanda mbegu bora katika ardhi yenye rutuba na umwagiliaji wa kutosha, ikionesha mafanikio katika kilimo cha mbegu kinachotumia kilimo cha kisasa

Mfuko maalumu wenye picha ya tikiti maji, unaotumka kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu. Kukiwa na maelezo ya kina yanayomuelewesha mkulima, kuchagua chaguo sahihi na mbinu zinazofaa kwa ajili ya kilimo kwa zao hilo maalumu.

Mfuko maalumu ukiwa na picha ya zao husika uliotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, kukiwa na maelezo juu ya zao hilo na hivyo kumuwezesha mkulima kufanya chaguo sahihi kwa ajili ya kilimo chake shambani.

Mfuko wenye picha ya zao husika unaotumika kuhifadhia mbegu, ukiwa na maelekezo yakina yanayomwezesha mkulima kuchagua mbinu mbalimbali zinazofaa kwa ajili ya upandaji wa kilimo alichokusudia.

Shamba kubwa lenye udongo kwenye rutubar nikiwa ni mepandwa miche iliyoanza kumea na kustawi huku mabomba ya maji ya kipitishwa katika shamba hilo na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kutokana na mfumo huo wa kisasa.

Mfuko wenye picha ya zao husika uliotumika kuhifadhia mbegu bora zilizofanyiwa utafiti kitaalamu, ikiwa ni sehemu ya kumsaidia mkulima kufanya machaguo sahihi ya mbegu kulingana na zao alilokusudia.

Jumba kubwa la mazao likiwa limesheheni miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika vitalu hivyo, ikiwa ni mfumo mzuri wa kuzingatia katika kilimo chenye mafanikio na tija kwa wakulima.

Muuzaji wa kike akiwa katika duka la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama amezungukwa na bidhaa mbalimbali zinazohitaji wakulima na wafugaji, akiwahudumia wateja kwa ufanisi na ujuzi mkubwa waaokuja katika duka hilo.

Rafu yenye mifuko maalumu iliyopangwa kwa ajili ya kuhifadhia mbegu kila mfuko ukiwa na picha maalumu ya zao husika na maelezo ya kina yanayomfanya mkulima kuelewa ni namna gani na njia gani za kutumia katika upandaji wa mbegu hiyo ili kupata mazao yaliyo bora.

Magunia mengi yaliopangwa katika mpangilio maalumu. Yakiwa na mbegu ya mazao mbalimbali kama vile; maharage, mahindi, kunde pamoja na mtama. Yakiwa yamewekwa kwaajili ya kuwavutia wakulima wanaokuja kutafuta mbegu zenye ubora na kupanda kwa kilimo vyao.

Rafu maalumu iliyopangiliwa mifuko yenye mbegu, kila mfukuko ukiwa na picha ya zao husika na maelezo ya kina, yanayoweza kumuelekeza mkulima kufanya chaguo sahihi la mbegu bora, kwa ajili ya kilimo chake shambani.

Kibanda maalumu kilichotengenezwa kwa mbao, kinachotumika kuhifadhia wanayama mbalimbali, ikiwemo mbwa pamoja na paka kwa ajili ya maangalizi na kutolewa huduma za kimatibabu ili kukuza na kustawishi afya za wanyama hao.

Mbwa aliyepo kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao pamoja na paa ya bati. Ikiwa ni sehemu ya uangalizi na malezi bora yanayotolewa kwa ajili ya kukuza na kustawisha afya za wanyama wa kufugwa kama vile mbwa pamoja na wanyama wengine, kama paka.

Mbwa aliyopo kwenye mazingira mazuri na ya kuvutia, akiwa pembeni ya kibanda anakula na kunywa maji katika vyombo vilivyotengwa kwa ajili yake. Ikionyesha sehemu nzuri ya uangalizi wa wanyama kwa ajili ya matibabu, lakini pia hata kustawisha afya zao.

Daktari wa wanyama aliyevaa mavazi rasmi, akiwa ndani ya chumba cha kiliniki chenye vifaa vya kisasa amemshika mbwa mdogo akimchunguza kwa makini, ikiwa ni sehemu ya kufanya utafiti kwa ajili ya huduma za kitabibu.

Mabanda maalum yaliyojengwa kwa ajili ya kufugia mbwa, yakiwa na kuta za chuma, yakitoa makazi salama kwa wanayama hao, huku yakihakikisha mazingira yanakua safi na yanayofaa kwa ustawi wa mbwa.

Mwanamke na mwanaume waliovaa mavazi rasmi, wakiwa wamemshika mbwa, wanamuogesha katika eneo maalumu ndani ya kliniki ya wanyama, ikiwa ni maangalizi na huduma mbalimbali zinazotolewa kwa ajili ya kuimarisha afya za mifugo.

Banda lililojengwa kwa mbao na paa ya bati likiwekwa ardhini, huku vyombo vya chakula vikiwa vimezagaa maeneo hayo, tayari kuashiria kuwa mifugo inayowekwa katika banda hilo inakua katika uangalizi na usalama wao kiafya ni mkubwa; kulingana na matibabu pamoja huduma wanazozipata eneo hilo.

Mbwa wawili waliopo katika banda lililotengenezwa kwa mbao na paa la bati, wakisubiri au wakiwa katika maangalizi ya huduma za kiafya yanayofanywa na wafugaji mbalimbali wenye utaalamu wa kutibu na kuwalea wanyama kwa misingi ya kitaalamu.

Ndege aliyesimama kwenye tawi la mti mkavu akiwa amezungukwa na mazingira yaliyotulivu. Hali hii ikionyesha mtegemeano wa wanyama pori pamoja na mazingira ya porini kama vile mimea inayoleta makazi kwa wanyama hao.

Wasimamizi wawili wamevaa sare rasmi na wamesimama karibu na wanyamapori, wakionekana kufatilia mienendo yao kwa makini ili kuhakikisha usalama wa wanyama na wageni walioko katika eneo hilo la hifadhi.